Afisa wa Ketraco na wafanyikazi wengine wanatembea karibu na miundombinu ya umeme. Wanaonekana wakiagalia au kusimamia kituo cha umeme chenye nguzo ndefu na nyaya.

Miundombinu ya umeme ikiwa imejengwa vizuri ina nguzo ndefu za chuma. Wataalamu wanahakikisha kila kitu kiko sawa kwa usambazaji wa nishati.

Vifaa vya umeme vimepangwa kwa mpangilio katika kituo cha usambazaji umeme chenye nguzo ndefu, transformer na waya za nguvu. Mandhari ya anga safi inaashiria mazingira tulivu ya kazi ya kiteknolojia.

Kituo kikubwa cha umeme kimejengwa kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme zinazopita angani. Bendera yenye nembo ya KETRACO inaonekana kushoto ikionyesha mradi huu unaohusiana na usambazaji wa umeme nchini.

Wafanyakazi wawili wanarekebisha nyaya za umeme kwenye nguzo, mmoja akiwa juu ya ngazi ya rangi ya machungwa. Miti na ukuta wa tofali huunda mandhari ya barabarani na kazi ya huduma ya jamii.

Transformer kubwa imewekwa juu ya nguzo za umeme zikiwa zimeunganishwa na nyaya nyingi. Nyaya hizo zimetawanyika na zinaonekana kuwa zinatumiwa vibaya. Anga lina mawingu meupe na mimea inaonekana chini ya nguzo.

Nguzo kubwa za umeme zimewekwa ndani ya kituo cha kusambaza nguvu za umeme. Vifaa vya kufuatilia na kugeuza mwelekeo wa umeme vimesambazwa ndani ya uzio.

Jengo kubwa la kiwanda lina mabomba makubwa na miundo ya chuma inayopanda juu. Moshi unatoka ardhini huku barabara ikiwa wazi mbele ikionyesha shughuli za uzalishaji viwandani.

Matumizi ya nishati ya jotoardhi yanaonekana katika kiwanda hiki kikubwa. Mvuke mweupe unatoka kwenye majengo kuashiria uzalishaji wa umeme. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Mnara mrefu wa umeme unatumika kusambaza nishati waya nyingi za umeme zimeunganishwa kwenye mnara huu zikienda mbali anga la samawati linaongeza uzuri wa taswira hii ikionyesha maendeleo ya miundo mbinu.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Madirisha ya kioo ya rangi ya kijani yanapamba kuta zake yakionyesha muundo wa kipekee wa kisasa.

Shamba kubwa lenye miti na mimea ya kijani kibichi linaenea hadi upeo wa macho. Mandhari hii inawakilisha uzuri wa asili ikiwa na anga lililojaa mawingu meupe.

Mikono wa binadamu unakaribia uzio wa chuma uliofungwa. Huko simba jike akitazama kwa utulivu. Mandhari ya udongo na kijani nyuma uwashiria uzuri wa asili na ukaribu hatarishi wa mnyama.

Twiga mmoja mrefu amesimama katika mbuga akila majani kutoka kwenye mti mfupi huku jengo refu la jiji likionekana kwa mbali. Mazingira yanachanganya wanyama pori na mandhari ya mjini.

Uokoaji wa kifaru unafanyika. Wataalamu wa wanyamapori wanashughulikia kifaru ambacho kimefunikwa kitambaa kichwani. Inaonekana wanalinda mnyama huyu adimu, labda wakimhamisha au kumtibu.

Tembo mchanga anajifurahisha akijimwagia udongo huku watu wawili wakimwangalia. Kitendo hiki kinafanywa na tembo kujikinga na jua na wadudu. Ni mandhari ya kawaida katika vituo vya ulinzi wa wanyama pori.

Kifaru mwenye rangi ya kahawia anakula nyasi kwenye uwanja mkubwa wenye nyasi ya kijani kibichi. Pembe yake moja ndefu inaonekana wazi. Nyuma yake kuna mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyamapori.

Mwanamume anampiga picha mwanamke aliyeketi juu ya mwamba karibu na maporomoko ya maji. Wote wamevalia kawaida wakifurahia mazingira ya asili. Maporomoko ya maji yanatoa mandhari nzuri kwa upigaji picha.

Mtu mmoja anajitahidi kusafisha mto uliojaa taka na uchafu huku majengo yakionekana kwa mbali. Jitihada zake za kuondoa taka zinaonyesha hali halisi ya uchafu wa mazingira mjini.

Twiga watatu wanachungulia vichakani wakionyesha shingo zao ndefu na madoa yao ya kipekee. Mbili kati yao zinatazama moja kwa moja kwenye kamera huku nyingine ikichungulia kutoka nyuma yao.

Simba mwenye manyoya mengi usoni ametulia, akionyesha macho yake yenye makali na pua wake. Uso wake unaonyesha tabia tulivu na ya kifahari. Manyoya yake ya rangi ya kahawia yanasisitiza ukubwa wake.

Huu ni mfuko mkubwa wa kijani ulio jaa taka ukinyonga kutoka kwenye mizani, nyuma yake kuna milima ya takataka na uzio. Mandhari ina dhihirisha changamoto za usimamizi wa taka.

Jengo la bunge lenye mnara wa saa na bendera ya Kenya limeonekana. Gari limeegeshwa mbele ya jengo hilo, likionyesha shuguli za kawaida. Anga lina mawingu meupe na mimea inazunguka eneo hilo.

Bibi mmoja mzee anamnywesha ndovu mchanga mziwa kwenye chupa. Wanaume wawili waliovalia sare za kijani wanashuglia tukio hili zuri la kulea wanyama.

Jua linazama nyuma ya mti mkubwa wa mwavuli, likiweka kivuli kizito. Anga lina rangi ya machweo na mawingu yaliyotawanyika. Mazingira yametulia kabisa yakionyesha uzuri wa asili.

Kifaru watatu wanatembea kwenye barabara ya udongo katikati ya Savana. Vifaru hao wana ngozi ya kijivu na pembe zilizojipinda, wakionyesha uzuri wa wanyama pori.

Kifaru mkubwa na mdogo wamesimama kwenye nyasi ndefu wakitazama mbele mandhari ni ya savanna yenye miti michache na vichaka mazingira haya yanawiana na makazi asilia ya wanyama pori.

Mfanyikazi alie valia sare ya kijani na kofia ya machingwa ana kusanya taka kando kando akitumia gunia, mazingira yanaonyesha jitihada na usafi wa ulinzi wa mazingira katika jamii.

Majani makubwa ya maji yameelea juu ya maji yakifunika sehemu ya uso wa bwawa. Samaki wanaburudika chini majini wakionyesha mfumo wa ikolojia wenye viumbe mbalimbali.

Bustani tatu za sanamu za askari zinasimama mbele ya jengo refu. Sanamu ya katikati inaonekana mrefu zaidi na imevalia mavazi kamili ya kijeshi.

Maji mengi yanateremka kutoka kwenye bwawa yakitengeneza maporomoko madogo na povu. Daraja la nguzo linapita juu ya mto huo. Miti mirefu inazunguka eneo hilo ikionyesha mazingira ya asili.

Malori yamebeba mizigo mikubwa ya taka za plastiki, tayari kusafirishwa kwa ajili ya kuchakatwa au kutupwa. Wafanyikazi wanasimamia shughuli wakihakikisha taka zimefungwa vizuri.

Mashine ya kuchimba aina ya SANY imesukuma udongo wenye matope huku wafanyikazi kadhaa wakiwa katika harakati za ujenzi katikati ya majengo na nguzo za umeme. Wanalinda usalama wa eneo hilo.

Uwanja mpana umejaa rundo la taka zilizosindikwa na zisizosindikwa. Zinaonekana kama milima. Watu wawili wanatembea kwenye barabara yenye tope, katikati ya rundo hilo.

Ulimaji miti wa jamii unaendelea. Watu wengi wakiwa wamevalia fulana na kijani na manjano wanapanda miti kwenye udongo ulio wazi. Wanajitahidi sana kuboresha mazingira.

Mwanamke na mbwa wake wamefurahia pikiniki msituni. Amekaa kwenye shuka nyekundu yenye miraba, akishikilia glasi ya mvinyo, huku kikapu cha pikiniki kikiwa karibu naye.

Afisa mmoja na vijani wengine wanavuka mto unaonekana mchafu wanaonekana wamevaa fulana za njano kuashiria wanahusika na mradi fulani.

Vijana kadhaa wameketi kwenye meza, wakiwa wamevalia sare za shule. Wanatumia kompyuta na mmoja wao anaonekana kutabasamu akitazama kwenye skrini.

Taka taka zimerundikana kote zikionyesha kiasi kukubwa cha uchafu mifuko ya plastiki ya samawati na nyeupe imetawanyika kila mahali ikichafua mazingira.

Mto una mafuriko. Nyumba zikiwa zimejengwa karibu na kingo za mto huo zimo hatarini kutokana na uharibifu. Hali mbaya inahitaji hatua za haraka kuzuia majanga zaidi.

Mti mmoja mkubwa umesimama peke yake karibu na ziwa dogo lenye maji ya kahawia. Nyasi kijani kibichi inazunguka eneo lote huku mawingu meupe ya kitawala anga.

Ndege mwenye taji ya dhahabu anatembea karibu na ua wa chuma akinywa maji kutoka kwenye bakuli la mbao, manyoya yake yana rangi ya kijivu nyeupe na anaonekana kua katika mazingira ya asili.

Njia iliyotengenezwa kwa matofali, inapita katikati ya msitu mnene ikionyesha uzuri wa asili. Miti mirefu na mimea ya kijani kibichi inazunguka njia, ikialika watu kutembea na kufurahia utulivu wa mazingira.

Mjenzi amesimama akishikilia mimea miwili akiwa amevalia kofia ngumu ya manjano na fulana ya usalama ya kijani wamesimama katikati ya bustani ndogo iliyo na mimea mingine.

Ndovu mchanga anakunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa akishikiwa na mtu. Maziwa yanatiririka kutoka kinywani mwake huku akifurahia kinywaji hicho. Mnyama huyu anaonekana ametulia.

Wafanyikazi wawili wamesimama ndani ya mtaro uliochimbwa, wakiwa na vizuizi vya usalama, na vifaa kazini. Gari la kuchimba limo nyuma likiwa kazini.

Umaskini unaonekana bayana hapa jijini nyumba za mabati zimezingirwa na mafuriko na taka zikionyesha hali mbaya ya makazi. Mtu amesimama karibu na mkondo wa maji machafu akitazama mazingira magumu.

Kundi la watu linafanya mazoezi ya yoga nje katika bustani yenye miti mikubwa na nyasi. Mkufunzi anaonekana akiongoza mazoezi. Mazingira ni tulivu na kijani kibichi yakifaa kwa shughuli za nje.

Mabomba mawili makubwa ya samawati yanabeba maji juu ya mfereji au bwawa. Miundo mbinu hii ya maji inaonesha umuhimu wa usambazaji wa raslimali.

Tukio hili linaonyesha wanawake wakichota maji kwenye mto mchafu. Wamebeba vyombo vya manjano tayari kwa kujaza huku wengine wakisuuza vyombo vyao ndani ya maji hayo.

Mamba mkubwa amelala pembeni mwa ziwa lenye maji ya rangi ya udongo akipumzika. Ardhi kavu inaonekana mbele ikionyesha mazingira ya asili ya wanyama pori.

Simba jike amekaa juu ya jiwe akitazama mandhari ya jiji la Nairobi. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali. Nyasi za kijani kibichi zinaenea mbele, zikionyesha wazi tofauti kati ya wanyama pori na jiji.

Tukio linaonyesha uharibifu mkubwa baada ya jengo kuporomoka. Watu wanasfirisha mabati na vipande vya mbao kutoka eneo hilo. Mchafuko na juhudi za uokoleaji zinaonekana wazi.

Mjini kuna tanda majengo marefu yakionyesha maendeleo ya jiji barabara na miundo mingine inaonekana wazi ikichangia katika mfumo wa jiji hali ya hewa ina mawingu ikionyesha siku ya kawaida.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka kwenye miamba yakipita katikati ya mimea. Mionzi ya jua inamulika maji ikiongeza uzuri wa miamba hiyo. Hii inaonyesha mandhari ya asili yenye utulivu na ya kupendeza.

Mwanamke anafurahia pikiniki tulivu chini ya mti mkuvbwa wenye vivuli. Ameketi juu ya blanketi jeupe akipanga matunda na vitafunio vingine.

Mbuga la wanyama lina tembo wakitembea karibu na gari la watalii. Tembo wakubwa na wadogo wanafuatana. Ziwa limeonekana mbali huku anga likiwa nyeupe na yenye mawingu machache.

Afisa wa serikali wa green city anawakilisha mche mpya wa mtu. Amesimama kati ya kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia fulana zinafanana.

Barabara yenye shuguli nyingi inaonyesha magari kadhaa, ikiwemo basi la waridi. Alama ya barabarani inawaonya watembea kwa miguu, na kuna vijiti vilivyopandwa pembeni mwa barabara.

Msafara wa magari hasa mabasi ya matatu yanatiririka kwenye barabara kuu katikati ya jiji. Majengo marefu yanatawala mandhari ya nyuma huku baadhi ya watu wakitembea pembezoni mwa barabara.

Mabasi ya abiria yamesimama barabarani yakipakia na kushusha abiria. Watu wanasonga mbele na nyuma baadhi wakipunga mikono kuashiria mwelekeo. Mabasi ya rangi ya zambarau na manjano yamebeba mabango yenye nambari za njia.

Magari ya abiria yamepanga foleni mbele ya majengo yakisubiri kupakia abiria watu wanasubiri safari zao huku mizigo ikipakiwa juu ya magari. Bango linaonenyesha majina ya miji kama Nyahururu na Kitui.

Shughuli nyingi barabarani inaendelea magari yakipita na watu wakisubiri usafiri. Mabasi yamepanga foleni yakiwapakia abiria huku jengo refu likiwa nyuma.

Basi lenye michoro ya kuvutia imepakwa rangi ya njano nyeusi na nyekundu. Maneno the future is fast imeandikwa nyuma. Abiria wamekaa ndani moja akiwa amesimama karibu na mlango.

Shirika la usafiri wa umma limewekwa nambari 46 kwenye mabsi yao huku wafanyikazi wakiwa wamesimama karibu. Nambari hizi zinaelekeza abiria kwenye njia sahihi.

Magari ya abiria na gari ndogo ya samawatiyameegeshwa kando ya barabara yenye msongamano wa watu. Mabango ya matangazo yanabamba magari wengine wakibeba mizigo wakielekea kituo cha usafiri.

Basi la abiria lililopakwa rangi za machungwa na nyeusi limesimama barabarani. Mwendeshaji wa basi amesimama mlangoni akisubiri abiria. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya basi.

Mandhari ya barabara kuu, labda jijini, yamejawa magari na miundombinu. Gari la abiria lenye rangi ya machungwa lineelekea mbele na gari la bolt linaonekana upande wa kulia.

Gari ndogo la abiria limesimamishwa barabarani kando ya magari mengine na watu waliotanda mitaani. Jengo refu lenye maandishi, maua direct na meru express, unaonekana nyuma.

Kwenye mandhari ya jiji yenye msisimko, gari jekundu lenye michoro ya kuvutia limepakiwa barabarani. Lina maandishi ya 'cool story bro' ubavuni. Watu kadhaa wamesimama pembeni moja akijiandaa kuingia.

Barabara kuu jijini imejaa shughuli. Matatu mbili zimesimama zikipakia abiria huku magari mengine na waenda kwa miguu wakionekana. Majengo marefu na mati mirefu yanatawala mandhari.

Majengo marefu yanatawala mandhari ya jiji lenye shughuli nyingi. Watu wengi wanasubiri magari ya umma yakiwemo matatu yenye mabango ya maeneo mbalimbali kama Nakuru na Nyeri.

Basi la shule limesimama barabarani, abiria wanaonekana wakishuka na kupanda, huku mwanafunzi akiwa amesimama karibu na basi, pengine akisubiri usafiri.

Abiria wanasubiri usafiri wa 2NK sacco kuelekea Nakuru. Jengo la Exel baby shop linaonekana. Shughuli nyingi barabarani zinaendelea, huku mabango mbalmbali yakionyesha biashara.

Basi la Solid Rock lililopambwa linapakia abiria kwenye eneo lenye shuguli nyingi. Karibu na basi, kuna gari dogo aina ya vani, mandhari ya jiji na majengo yanaonekana nyuma.

Abiria wanapanda mabasi ya City Shuttle katikati mwa jiji. Wanaume wamesimama nje wakisubiri zamu yao. Barabara ina shughuli nyingi ikiwa na watu wengi wanaotembea karibu na mabasi hayo.

Gari linatembea kwenye barabara kuu kando ya ukuta mrefu wa zege. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali. Barabara inaonekana tulivu na magari machache yanatembea kuelekea jiji.

Katika jiji lenye shughuli nyingi, magari na watu wengi wanashuhudiwa. Mabasi ya abiria yamesimama barabarani huku baadhi ya watu wakivuka barabara.

Maisha ya mtaani yamejaa watu na shughuli nyingi magari yakiwa yamefurika. Watu wanatembea huku na kule wengine wakifanya biashara zao kando ya barabara.

Mabasi yenye mapambo tofauti yameegeshwa barabarani, huku watu wakitembea karibu nayo. Jengo la Chamber House linaonekana nyuma, likiwa na bango la benki na mandhari ya mtaa wa biashara.

Bango lenye maandishi ya rangi mbalimbali imewekwa mbele ya jengo la njano lenye madirisha mengi. Nambari kubwa nyekundu ya nne upande wa kushoto inasisitiza sehemu za jamii zinazotajwa kwenye bango.

Basi la abiria la rangi ya chungwa lenye jina Tawakal lime egeshwa barabarani. Nambari ya usajili ya Kenya ina onekana wazi nyuma. Majengo ya watu inaonekana ikiashiria shughuli za kawaida mjini.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa barabarani. Watu wanapanda na kushuka huku kukiwa na harakati nyingi. Wengine wamesimama karibu na basi wakionesha shughuli za usafiri wa umma jijini.

Gari la uchukuzi wa umma almaarufu matatu limesimama jijini karibu na pikipiki. Abiria wanapanda na kushuka. Majengo marefu yanatawala mandhari ya jiji ya nyuma.

Abiria wamesimama kwenye barabara jijini, wakisubiri usafiri. Mabasi madogo, almaarufu kama matatu, yameegeshwa, huku moja likiwa na rangi ya chungwa na jingine chekundu.

Barabara ya jiji inaonyesha magari yaliyoegeshwa pembeni. Watu wanatembea kando ya majengo, yakipita karibu na matatu yaliyopakwa rangi. Mandhari inatoa hisia ya shughuli za kila siku za mjini.

Mabango ya matatu yanatangaza huduma za usafiri kuenda miji tofauti. Mabango yanaelekeza Nakuru Direct , Meru na Mekina Sacco. Hii inaonyesha kituo cha magari ya abiria.

Mtu anashuka kutoka kwa basi la samawati lililoandikwa KBS,huku bango lenye nambari nyekundu ya 4,na nambari nyeusi ya 50,likionyesha njia ya usafiri.

Bomba la chuma lenye kiunganishi, limezikwa, sehemu ya udongo uliojaa matope na maji. Taka na vipande vya plastiki vimesambaa karibu, dalili ya kazi ya ukarabati au mfumo wa maji taka.

Mashimo yamechimbwa kwenye udongo yakiwa na maji machafu ndani yake. Nyaya kadhaa zimetapakaa ardhini zikipita karibu na maji. Eneo linaonekana kuwa la ujenzi au matengenezo.

Maji safi yanatiririka mikononi mwa mtu yakidondoka chini. Mkono unaonekana ukikusanya maji kwa uangalifu ukisisitizi umuhimu wa rasilimali hii muhimu.

Mirija mikubwa ya plastiki nyeusi imepangwa kwa safu mbili, juu ya ardhi karibu na shamba la kijani. Safu ya juu ina mirija mitano, na ya chini ina sita.

Bomba la maji la chuma linalong'aa limewekwa kwenye ukuta wenye michoro. Bomba lina vitufe viwili vya kufungulia na kufungia maji. Muundo wake unaonyesha utendaji kazi na uimara.

Barabara chafu ya udongo yenye matope na maji machafu yanayotiririka ,inapita kando ya mabanda ya mabati. Pikipiki imepaki pembeni, huku watu wawili wakitembea kwa mbali.

Majengo mengi ya makaazi yamejngwa karibu na ukuta mrefu yakionyesha ukuwaji wa miji nchini Kenya. Matanki ya maji yanaonekana juu ya majengo mengine.

Rundo la takataka na uchafu, limesambaa kote ardhini. Mazingira machafu yanaonyesha uharibifu wa taka katikati ya majengo na miti.

Paa la jengo lina fahamika kuwa wazi kwa vigunzo vya mbao vilivyo undwa kwa umbo la pembe tatu. Mabati ya wazi yalio juu ya ruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Bomba la kisasa la maji lenye kumeta, linaonekana likidondosha tone la maji. Linaonyesha matumizi ya busara ya rasilimali. Sehemu yake ya chini iko juu ya sinki na mwangaza laini unatoka nyuma yake.

Mfereji mrefu umejaa maji machafu. Pande zote mbili za mfereji zina udongo mweusi. Maji yanatiririka polepole ndani ya mfereji huo.